Mimea michanga ya kijani inakuwa katika mfumo wa hydroponics . Ikiwa imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu. Kifaa cha hydromoving , kinaonekana juu, kikiwa na mirija. Na ukuta , wenye mng'ao, unaonyesha mazingira yaliyodhibitiwa, ya kilimo.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic unaonekana, ambapo mimea midogo, imepandwa kwenye viungo vidogo, vilivyowekwa kwenye mabomba mawili ya kijivu, yaliopangwa kwa usawa, kuna kijiko na chupa ya glasi, iliyo na kioevu, vilivyowekwa katikati ya mabomba. Miundo ambayo inaunga mkono mfumo huu, na mimea inaonekana, kustawi.

Mimea michanga yenye majani mabichi yaliyokua yameoteshwa kwenye sufuria ndogo nyeusi. Sufuria hizi zimewekwa kwenye muundo mrefu mweupe unaofanana na mnara unaoashiria mfumo wa haidroponi. Mimea mengine yenye majani kama hayo inaonekana ikitoeshwa chini ya mimea hii.

Mimea yenye majani mabichi imeota kutoka kwenye shimo huku mizizi yao mirefu ikining'inia kwenye maji yaliyo chini yake. Mfumo huu unaonekana kuwa wa kilimo cha hydroponic , ambapo mimea hukuzwa bila udongo.

Mimea miwili inakua kwenye mfumo wa hydroponics ikiwa imepandwa kwenye vifuniko vyeupe vya povu vinavyoelea juu ya ndoo mbili za rangi ya chungwa, zinazojazwa maji. Mizizi ya mimea inaonekana ikining'inia ndani ya maji. Mazingira yanaonekana kuwa ya bustani.

Shamba kubwa la mananasi linaonekana, likiwa limejaa mimea mingi yenye matunda yaliyokomaa. Mimea hiyo imepandwa kwenye mpangilio mzuri, ikienea hadi kwenye kilima kwa mbali. Anga la wazi linaonekana juu, likionyesha mazingira ya kilimo, chenye jua.

Wanawake wawili wanachuna majani ya chai kwenye shamba kubwa la chai lenye rangi ya kijani. Mwanamke mmoja mbele, amebeba kikapu mgongoni kilichojaa majani ya chai. Nyuma kuna miti mirefu inayoonekana kwa mbali. Anga linaonekana kuwa wazi.

Mwanamke amesimama katikati ya shamba kubwa la kahawa lenye mimea yenye majani mabichi na matunda ya kahawa yanayoiva, baadhi yakiwa mekundu na mengine manjano . Amevalia shati jeupe na sketi ya samawati na kitambaa cheupe kichwani . Nyuma yake kuna miti mirefu na anga ya samawati yenye mawingu machache yakionyesha mazingira ya kilimo .

Chafu kubwa yenye mimea nyingi ya kijani iliyopandwa katika mistari mirefu inaonekana. Mimea hio ikiwezekana nyanya inakuzwa chini ya muundo wa chuma na plastiki na mifumo ya umwagiliaji inaonekana kuendelesha kando ya mistari ya mimea.

Vyumba vya kuvutia vimejaa safu ndefu za uyoga wa rangi ya kahawia vikiwa vimekuwa kwa wingi, juu ya udongo mweusi. Mstari wa uyoga unaonekana kuelekea mbali, ukitoweka kwenye umbali. Ukiunda hisia za uzalishaji mkubwa. Mfumo wa rafu ya chuma inaonekana upande wa kushoto na juu, ikionyesha mazingira yaliyodhibitiwa, ya kilimo ya uyoga.

Maji yanatiririka kwa nguvu, kutoka kwenye bomba kubwa yakimwagika kwenye mkondo wa maji unaopita katikati ya mimea ya mahindi. Udongo karibu na mkondo unaonekana kuwa na unyevu. Mimea mahindi yenye majani mabichi, imepandwa kwenye mistari.

Safu za mimea michanga zimepangwa kwenye udongo zikiwa na mabomba meusi ya umwagiliaji yanayopita karibu nao. Upande mmoja wa eneo una nyasi za kijani kibichi na miti mirefu wakati upande mwingine una udongo wazi. Mfumo ya umwagiliaji inaonekana ikiwa imewekwa tayari kwa kutoa maji kwa mimea hiyo.

Hii inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone ulioweka kwenye udongo uliolimwa. Mistari ya mirija nyeusi imepangwa kwa utaratibu, ikifuata safu za mimea midogo iliyopandwa. Mfumo huu unaruhusu maji kufikia mizizi ya mimea moja kwa moja, kupunguza upotevu wa maji unaosababishwa na uvukizi na mtiririko.

Mashamba makubwa yaliyo na mimea mifupi ya kijani kibichi yanaonekana yakinyunyiziwa maji na mfumo mkubwa wa umwagiliaji unaosonga katikati. Mfumo huu una miundo ya chuma inayopishana na vinyunyizi vinavyotoa maji. Miti mengi yenye majani mabichi inaonekana kwa mbali.

Shamba lenye mimea mirefu linaonekana likiwa na mtaro mrefu wa maji safi unaopita katikati, bomba nyingi zimeekewa kando ya mtaro zikitoa maji kwenda kwenye mimea. Likionyesha mfumo wa umwagiliaji, anga ni la samawati na ni wazi likionyesha hali nzuri ya hewa.

Shamba linaonyesha mistari ya mimea michanga iliyopandwa kwenye udongo mwekundu, kwenye njia za udongo kati yao. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiendesha kando ya mistari ya mimea ikionyesha kilimo kinachoendelea.

Michoro mirefu ya udongo iliyotayarishwa kwa ajili ya kilimo inaonekana huku baadhi ya mifereji ikiwa imejaa maji ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Kwa mbali kuna mimea mingine ya kijani kibichi na majengo machache yakionekana. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Bomba jeusi la umwagiliaji wa matone limelala chini karibu na mmea mchanga mwenye majani makubwa ya kijani kibichi. Maua ya manjano yanaonekana chini kushoto. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye unyevu.

Shamba kubwa la mimea kijani kibichi linaonekana likimwagiliwa kwa mfumo wa mabomba meupe yanayotoa maji. Maji yanatiririka kutoka kwenye mabomba yakitengeneza vijito vinavyoelekea kwenye mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevuunyevu na matope kutokana na umwagiliaji. Kwa umbali, majengo na miti kadhaa yanaonekana chini ya anga lenye mawingu kidogo.